Hizi ni dawa za kienyeji. Dawa hizi zinaweza zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali. Kulingana na jinsi madawa haya yaliyopakiwa au jinsi yanavyo undwa, inadhihirisha kuwa madawa haya ni ya kienyeji.

Hii ni chumba maalum au spesheli cha hospitali au zahanati. Kuna muuguzi na kuna mgonjwa wote wako katika hali ya furaha na kuridhishwa kutokana na nyuso zao zilizong'aa na tabasamu.

Hili ni eneo la msalani. Eneo hili limebandikwa au kuandikwa public toilet kwa kimombo, kuashiria kuwa eneo hili linatoa huduma kwa ajili ya mtu yeyote anayehitaji msaada au kutumia msalani.

Hili ni eneo ambalo lina majengo, katika eneo hili kunaonekana kua na athari ya mafuriko. Kulingana na jinsi maji yalivyotanda kote inaonyesha kuwa katika eneo hili kumeweza kumbwa na janga la mafuriko.

Hii ni eneo spesheli au chumba spesheli cha kuunda, kuuza au kuhifadhi aina tofauti tofauti ya gesi kulingana na mitungi iliyo katika eneo hili na mpangilio wa mitungi hiyo inaonyesha kuwa eneo hili ni eneo ambalo wanatoa huduma za kuuza gesi.

Hapa ni kijijini, kulingana na mandhari yanayoonekana yanaashiria kuwa eneo hili ni kijijini na si mjini. Katika maonyesho haya tunaona kuwa kuna mhudumu ambaye anapeana chanjo kwa mtu anayehitaji huduma hizi.

Huyu ni mama wa umri wa makamo na kando yake, au mbele yake ni mtoto mchanga. Mama huyu anaonekana kumwelekeza au kumwonyesha mtoto huyu jinsi ya kujikinga na magonjwa yanayoletwa na uchafu kwa kumwonyesha jinsi ya kuzingatia usafi wa kuosha mikono.

Hii ni zahanati au hospitali. Kulingana na mwanaume aliye simama, inaonyesha kuwa amevalia sare za hospitalini au za matibabu. Hii inaashiria kuwa, kulingana na mashine zilizo katika eneo hili pia huyu ni daktari ama muuguzi.

Hii ni chumba maalum cha kutoa huduma za wagonjwa wa meno. Kulingana na jinsi alivyolazwa mgonjwa na madaktari wanaomhudumia walivyozingatia uchunguzi wao katika kinywa chake inaonyesha kuwa matibabu anayoyapokekea ni ya ugonjwa ya meno.

Hawa ni wauguzi au maafisa wa kiafya. Maafisa hawa wanaonekana kuwa wamejitolea kuelekea sehemu fulani ambapo kuna kongamano au mkusanyiko wa watu. Huenda maafisa hao wamekuja kuwapa muongozo, elimu au kuwapa huduma fulani ya kiafya.

Katika eneo hili kuna muuguzi, kuna mama, kuna mtoto. LKulingana na vile muuguzi alivyoielekeza sindano yake, inaonyesha au kubaini kwamba, muuguzi huyu anajaribu kumpa chanjo mtoto huyu mchanga.

Chupa hii ni chupa iliyo na dawa au tembe fulani. Chupa hii kulingana na maandishi yaliyoandikwa, inaonyesha kuwa kinachopatikana ndani ya chupa hii ni cha kuongeza au kusaidia uwepo wa nguvu za kiume au za kike mtu anaposhiriki ngono.

Huyu ni mgonjwa wa kiume, mgonjwa huyu anaonekana kuwa ana maumivu na vile vile anaonekana kuwa anapokea either chanjo au matibabu kulingana na mahitaji ambayo yamempeleka katika kituo hiki cha afya.

Hizi ni aina tofauti tofauti za vitamini. Vitamini hizi ni muhimu katika kutenda kazi kwa mwili wa mwanadamu. Unapotumia tembe kama hizi za vitamini, unaweza kuipa nguvu mwili, katika upinzani wa magonjwa.

Hii ni boksi ya dawa ya kupaka , boksi hii kulingana na maandashi yaliyoandikwa yanaonyesha kuwa dawa inayopakiwa katika boksi hii ni dawa ya kupakia mtu anapopata maumivu.

Hizi ni chupa za madawa. Chupa hizi zinaonekana kuwa zisizobeba dawa za kutibu bali zinabeba dawa za kuzuia ugonjwa. Kulingana na maandishi yaliyo katika chupa hii zinaonyesha au zinazodhihirisha wazi kuwa dawa zinazopakiwa katika chupa hizi ni dawa za kuzuia magonjwa mbalimbali.

Hapa ni mjini, mji huu unaonekana kuwa na shughuli nyingi kulingana na jinsi ulivyo na msongamano wa magari, vilevile eneo hili linakumbwa na tatizo la mikondo ya maji, kwa sababu tunaona kuna ufurikaji fulani au mkusanyiko wa maji.

Hili ni duka la kuuza dawa. Kulingana na madawa haya yalivyopakiwa yanaonyesha kuwa, duka hili linauza madawa ya kienyeji au madawa ya miti shamba.

Hizi ni chupa za dawa. Hali kadhalika kuna sindano ya uuguzi. Dawa hizi ni dawa za chanjo za ugonjwa aina ya homa ya manjano.

Hii ni zahanati au kliniki ya kutoa huduma kwa ajili ya kina mama wajawazito na watoto wachanga. Kulingana na mpangilio wa vitanda na jinsi walivyovalia wahudumu hawa, inaonyesha kuwa hawa ni wataalamu wa maswala haya. Vilevile kuna mmama aliye mjamzito ambaye anasemezana na mmoja wa wahudumu hao.

Eneo hili lina baadhi ya vitu vinavyoashiria kuwa katika sehemu hii kuna mambo ya kishirikina au ya uganga inayofanyika kulingana na vitambaa vilivyo vyekundu, chupa vilivyotapakaa na pembe tofauti tofauti zilivyowekwa katika sehemu hii inaonyesha kuwa ni ya uganga.

Hili ni chupa la dawa lililofunikwa na kando yake kuna sindano ya hospitalini. Kulingana na maandishi yaliyo katika chupa hii, inaonyesha kuwa chupa hili huenda ikawa linatumika kwa ajili ya kuzuia magonjwa mbalimbali kama vile, ugonjwa wa measles .

Chumba hiki ni chumba cha kutoa huduma za kiganga au kishirikina kulingana na jinsi madawa mbalimbali yalivyotapakaa kotekote na jinsi ambavyo usafi wa chumba hiki ulivyodhorora unadhihirisha wazi kuwa, sehemu hii ni sehemu ya kutoa huduma za kiganga.

Hiki ni kituo cha kuchota maji. Kituo hiki kinaonekana kuwa kimeweza kupeanwa kwa wanakijiji wa eneo hili na shirika fulani au na serikali ya either kaunti au kitaifa.

Hii ni mojawapo ya chumba spesheli inachopatikana katika hospitali kulingana na mashine zilizo katika chumba hiki kinaonyesha kuwa wagonjwa ambao wanapelekwa sehemu hii ni wagonjwa wanaohitaji huduma spesheli.

Hiki ni kituo cha kutoa matibabu au zahanati. Anaonekana daktari au muuguzi na mgonjwa. Daktari anaonekana kuwa na mazungumzo na mgonjwa, kumueleza au kumuuliza jambo moja au mawili.

Eneo hili linaonekana kuwa katika hali mbaya. Kulingana na wingi wa maji uliotapakaa pale kote inaonyesha kuwa eneo hili, limeweza kukumbwa na janga la mafuriko. Janga la mafuriko linapo kumba eneo, eneo hilo linapatwa na madhara mbalimbali kama vile magonjwa ama ugumu wa kuendeleza mambo ya kawaida.

Hiki ni kibango au tangazo. Tangazo hili ni la daktari wa kienyeji. Daktari huyu anatoa huduma kama vile za kumvuta mpenzi, au kuimarisha biashara. Vilevile, ameeka nambari zake kwa yeyote anayewezakua anataka huduma zake ili awezekumpata kwa urahisi.

Hii ni sehemu iliyokumbwa na janga la ukame. Kulingana na afya iliyo dorora ya miti, na jinsi vumbi ilivyo taka kila mahali inaonyesha wazi kuwa sehemu hii inakumbwa na janga la ukame.

Hili ni eneo ambalo lina upungufu mkubwa wa maji. Eneo hili linaonekana kuwa na vumbi au mchanga uliotanda katika sehemu kubwa. Vilevile mimea au miti iliyo katika maeneo kama haya yana afya iliyodhorora au hayana hata matawi.

Eneo hili lina watu, barabara na maji. Katika eneo hili barabara zimeporomoka. Barabara hii imeweza kuporomoka kutokana na maji au mafuriko. Maji haya yanaonekana kuvunja kingo zake na kuweza kuharibu hali ya barabara iliyo katika eneo hili.

Hili ni eneo spesheli wanapopelekwa watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati wao mwafaka wa kuzaliwa. Eneo hili linaitwa eneo la incubator .

Hapa ni sehemu ya pakuosha mikono au kunywa maji, sehemu hii ni sehemu spesheli ambayo mara nyingi inakuwa imejengwa na mashirika ya kibinafsi au mashirika ya kiserikali.

Eneo hili limekumbwa na janga la mafuriko, kilingana na wingi wa maji na jinsi ambavyo watu wanaangaika kutumia barabara hii, na Vile vile gari lililoanguka kando inaonyesha kuwa eneo hili limeweza kuathiriwa vikubwa na wingi wa maji.

Hawa ni watu wawili ikiwemo mwanamke na mwanaume. Mwanamke huyu anaonekana kuwa kulingana na sare zake ni muhudumu wa afya na kulingana na jinsi walivyokaa kwa utulivu inaonyesha kuwa huenda mgonjwa anapata ushauri kutoka kwa mtaalamu.

Hiki ni kiwanda au maabara ya kuunda kemikali. Kulingana na jinsi wafanyikazi au wataalamu walivyovalia barakoa zao ili kizuia kemikali kuweza kuwadhuru. Inaadhihirisha wazi kuwa hiki ni kiwanda au eneo la kutengenezea kemikali.

Hawa ni wataalamu au wauguzi au daktari wa meno. Daktari hawa wakisaidiana wanamtibu mgonjwa au wanajaribu kutathmini shida linawezakuwa lipo wapi kwa mgonjwa waliomlaza katika mashine hii spesheli ya kufanya oparesheni ya ugonjwa huu au...

Hawa ni wahudumu wa dharura. Sehemu hii inaonekana kuwa na mporomoko wa nyumba na hawa ni wahudumu wa hali ya dharura amba wako katika sehemu ya kujaribu kufanya ufukuzi wa kuweza kuwaokoa labda waliozikwa, chini ya vifusi vya jumba hili lililoporomoka.

Eneo hili linaonekana kuwa na tatizo la mikondo ya maji, kulingana na jinsi maji yalivyofurika na kulingana na ugumu wa kupita kwa magari ama watu linadhihirisha wazi kuwa eneo hili linakumbwa na janga au tatizo la mikondo ya maji.

Hawa ni watoto wawili wachanga, mmoja akiwa na miaka ya juu kidogo kumshinda mwenzake. Ngozi zao zimeparara na ziko katika hali mbaya kutokana na kinachoonekana kuwa kama upele fulani ambao umeweza kuwakumba.

Huu ni mkasa mkubwa wa moto. Kulingana na jinsi au ukubwa na kasi ambayo moto inasambaa nayo, inadhihirisha au kuonyesha wazi kuwa moto hii huenda ikawa ilikuwa ni aksidenti, iliyofanyika katika moja wapo ya misitu na ukaweza kusambaa kwa njia iliyo ya hatari zaidi.

Hii ni ajali ya gari la kubeba mafuta ambalo limeweza kugongana na gari jingine, ama limejigongesha katika sehemu fulani. Kutokana na ajali hiyo, kumekuwa na mlipuko na moto. Wazima moto wamekita kambi na wanajaribu kuzima moto huo huku wananchi wakiwa wamesimama umbali kidogo, wakishuhudia.

Kulingana na meza ilio hapa, hii ni sehemu ya mapokezi. Sehemu hii ya mapokezi ni ya watu hao wagonjwa wanaotafuta huduma za kung'olewa au kurekebishiwa meno. Kulingana na kibango kilichowekwa kwenye meza hii, inaonyesha kwamba sehemu hii haswa wanachokifanya ni kutoa huduma za wagonjwa wa meno.

Hawa ni madaktari wa upasuaji. Watatu hawa kulingana na walivyojifunika nyuso, vichwa, walivyovalia vizuizi vya mikono pamoja na sare zinaonyesha wazi kwamba wako katika chumba cha upasuaji na kudhihirisha hili wazi wana mgonjwa ambaye amelazwa na wanamhudumia katika chumba hii hii cha upasuaji.

Huyu ni mama aliye hospitalini. Mama huyu ameweza kujifungua mtoto mchanga. Mama huyu anafuraha teletele kumkaribisha mwanawe au bintiye katika ulimwengu huu wa kisasa.

Huyu ni daktari au mhudumu wa afya, akiwa na mama na mtoto wake. Mama huyu amempeleka mtoto katika kituo cha matibabu ili aweze kupewa matibabu au aweze kupokea chanjo.

Hii ni dawa, mkono wa daktari au muuguzi, vilevile sindano. Dawa hii ni dawa ya chanjo. Si dawa ya kutibu bali ni dawa ya kuzuia.

Aina hizi za magari, ni magari yaliyo na miguu mitatu almaarufu tuktuk . Zinaoneshwa zikiwa zinavukisha watu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, kwa sababu kuna mafuriko ya maji ambayo yanafanya iwe vigumu kwa watu kutumia miguu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hawa ni wauguzi au daktari kulingana na walivyovaa sare zao za kazi huku aliye mbele akiwa anajaribu kufyonza dawa kutoka kwenye chupa, akitumia sindano. Wauguzi hawa wako katika mradi wa kujitolea ama kongamano fulani ya kiafya.

Hiki ni chumba spesheli katika hosipitali, kulingana na walivyo vaa hawa ni madaktari wa upasuaji, vile vile kulingana na mpangilio wa chumba hiki, inadhihirisha wazi kuwa huduma zinazotolewa katika chumba hiki ni huduma spesheli ama huduma za upasuaji.

Hiki ni chumba cha upasuaji, ndani ya chumba hiki kuna madaktari wa upasuaji wanaoendeleza upasuaji huku mgonjwa amelazwa katika meza kilicho katika chumba hiki cha upasuaji.

Huu ni ubomoaji wa majengo ambayo yako katika sehemu ambayo hayapaswi kuwa. Huenda majengo hayo yako katika shamba la mtu binafsi au yapo katika mashamba ya serikali kinyume na sheria. Maafisa wa polisi wanatizama na kushika doria jambo hili lote likiweza kufanyika.

Hii ni hospitali au zahanati. Kuna muuguzi na kuna mgonjwa. Mgonjwa anapokea chanjo au tiba ya ugonjwa fulani na anavoonekana katika uso wake, ana huzuni kumaanisha kuwa afya yake imedorora kwa kiwango fulani.

Vyombo hivi vinaweza kupatikana katika hospitali, kliniki au zahanati. Kwenye chupa kuna dawa ya kuzuia na kwenye mkono mwingine kuna sindano ambayo inafyonza dawa hii ya kuzuia magonjwa.

Hiki ni kituo cha maji. Vituo hivi vinapatikana hususan katika sehemu zilizo na uhaba wa maji kama kaskazini, mwa Kenya. Vituo hivi vinatolewa na serikali au na vikundi visivyo kuwa vya serikali ili kuwasaidia watu wanaotoka katika sehemu hizi kwa sababu wana ukosefu au uhaba wa maji.

Mama huyu anakaa kutembea kwa mwendo wa polepole kutokana na uchovu. Mahali alipo inakaa kuwa na upungufu wa maji, kwa hivyo inamaanisha maji haya ndio ayapate lazima aweze kutembea kilomita mingi sana ili kuweza kupata maji ya kunywa au ya matumizi pale nyumbani. Lakini vilevile upande wake wa kushoto ameweza kumbeba mtoto mchanga sana ndio maana amechoka alivyochoka.

Haya ni majengo yaliyoanguka. Majengo haya yanapatikana katika vitongoji duni au katika mitaa ya mabanda. Kisa na maana ya kuanguka kwa majengo haya, ni kuwa mto unaopita kando ya mitaa hii imeweza kufurika na kuvunja kingo zake.

Hii ni hospitali. Sehemu hii ya hospitali ni eneo ya kuwalea watoto waliowekwa katika incubator . Watoto hawa ni watoto ambao wamezaliwa kabla muda wao wa kuzaliwa mwafaka uwe umefika. Kulingana na vyombo vilivyo hapo na watoto walio hapo ndani, ni dhahiri kabisa kwamba eneo hili ni incubator.

Chumba hiki ni chumba spesheli cha matibabu. Kulingana na alivyoupanua au kufungua mdomo wake mgonjwa ambaye anapokea huduma hizi, linadhihirisha wazi kwamba chumba hiki ni chumba cha kutibu au kukagua wagonjwa wanaougua majeraha au maumivu ya meno.

Hapa ni hospitali. Sehemu hii ni sehemu ya dharura kulingana na sare walizovaa wahudumu hawa, inawabaini kuwa hawa ni wafanyikazi wa shirika la Red cross. Wafanyikazi hawa wanajulikana kwa kutokea panapotokea dharura na wagonjwa wanapohitaji msaada wa haraka au kutolewa damu.